Wafanyabiashara wengi, wameonekana sokoni wakiuza nyanya kwa wingi. Nyanya hizo zilikua zimepangwa kwa ndoo, vikapu na meza zilizokua kwa mpangilio mzuri kuwavutia wateja. Wafanyabiashara walikua wakihamasisha wateja kwa sauti za kuuza huku wengine wakitengeneza vifurisho vya bei tofauti tofauti.

Mama amekaa akiguza viungo vya chakula na viazi. Hali hii huonyesha biashara ya chakula au maandalizi ya kuuza sokoni. Taarifa hii, inaweza kusaidia kufuatilia biashara ndogo ndogo na kuhakikisha usalama wa chakula kwa wateja.

Bango hili limeandikwa kwa maandishi makubwa yanayoeleza aina za bima zinazotolewa kwa pikipiki kama vile bima ya wizi, ajali na moto. Limewekwa mahali pa wazi karibu na barabara au ofisi ya bima lililokuwa na nambari za mawasiliano.

Magari mengi, yameonekana yakiwa yamepakiwa chini kwenye sehemu ya maegesho. Yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwa mstari ili kuokoa nafasi. Baadhi ya magari ni mpya huku mengine yakiwa yametumika.

Bango hili linaonyesha kampeni au mpango wa Britam unaolenga kuboeresha afya na ustawi wa wateja wao. Malkia wa Britam, anawakilisha sura ya huduma bora za bima ya afya, mipango ya kifedha au ustawi wa kijamii.

Mteja mmoja ameonekana akitoa pesa kwa kutumia simu yake ya mkononi. Alitumia huduma ya kifedha ya kidijitali kama m-pesa kufanya mwamalo huo baada ya kudhibitishwa na neno siri, ujumbe wakudhibitisha maalumu ulipopewa pesa.

Bango hili linaeleza huduma za bima ya afya ,gharama na faida ya kujiunga kama kupata matibabu kwa gharama nafuu. Vipimo vya bure na dawa zilizotolewa kwa wananchi.

Mfanyabiashara anapanga lapa za wanadada kwenye pahali pa biashara. Lapa hizo vimetofautiana kwa rangi, ukubwa, na mtindo ili kuwavutia wateja. Mfanyabiashara huyo anapanga kwa mpangilio mzuri ili kuwarahisha wateja kuchagua aina wanayotaka.

Duka la Junction Forex and money remitance, likitoa huduma za kubadilisha fedha za kigeni. Ndani ya duka hilo kuna huduma za M-Pesa, kwa miamala ya simu na pia huduma ya Moneygram , inayozoesha kutumia na kupokea pesa kimataifa.

Lori kubwa likisafirisha magari yaliyopakiwa juu kwa ustadi mkubwa. Magari hayo yalipangwa vizuri kwenye sehemu maalum ya lori hilo ili yasikitishwe au kuharibika. Dereva wa lori alionekana makini akihakikisha usalama wa mzigo wake barabarani.

Mtu mmoja amesimama kwenye store ya nguo akitazama na kuchagua mavazi yaliyopangwa vizuri kwenye wodi na wamiliki wa biashara. Hii ni ishara ya shughuli za biashara ambapo wauzaji, wanauza nguo za mtindo mbalimbali huku wakiuzia wateja wao.

Duka lenye huduma mbalimbali ikiwemo m-pesa, mauzo ya soda na viazi. Duka hilo limepangwa vizuri, sehemu moja ikiwa na vinywaji baridi kama soda nyingine ikiwa na viazi vilizopangwa kwa ndoo na upande mwingine huduma ya kutumia, kutuma ama kutoa pesa kwa ajili ya m-pesa.

Mkono umeshika noti ya elfu moja ya Kenya, noti hiyo ni mpya na imeandikwa kwa maandishi ya benki kuu ya Kenya pamoja na picha za alama za taifa. Mkono huo umeinua noti hiyo kwa umakini na maandishi pamoja na picha kwenye noti vinaonekana wazi.

Mama anatoa pesa kwa Milk ATM ili kununua maziwa. Mama huyo amesimama mbele ya mashini hiyo akiwa na pesa taslimu au kodi la malipo. Anaingiza kiasi cha pesa anachotaka na kuchagua ujazo wa maziwa kwenye mashini .

Gari ndogo nyeupe ya Suzuki linaonekana ikisafiri barabarani kwa mwendo wastani. Hapa barabarani ina alama za barabara na miti michanga pembeni.

Viatu vya sketi vikiwa vimepangwa kwa wingi kwenye duka la viatu. Vimewekwa kwa safu nadhifu kulingana na rangi, size na mtindo mbali mbali. Wateja walionekana wakichagua kwa makini viatu vinavyopendelea huku wauzaji wakitoa maelezo ya bei ya ubora.

Gari limesimamishwa juu ya nyasi nje ya jengo. Inaonekana dereva alikosa nafasi ya kuegesha kwenye barabara au sehemu rasmi ya maegesho. Watu wachache walikuwa wakipita karibu, wakilitazama gari hilo kwa mshangao.

Risiti ya malipo ya KRA ikiwa na jina la mlipaji, kiasi kilicholipwa, aina ya kodi iliyolipwa, tarehe ya malipo pamoja na KRA payment reference . Risiti hio pia ina nembo rasmi ya KRA na udhibitisho wa malipo mahali ya kodi.

Cashier anamrudishia mteja change baada ya kufanya malipo dukani. Mteja alikagua change hiyo kwa makini kabla ya kuondoka, akionyesha kuridhika na huduma aliyopokea.

Karoti na viazi vimeonekana vikiuzwa sokoni na wafanyabiashara wa bidhaa za kilimo. Karoti zilipangwa kwenye mafungu huku viazi vikiekwa kwenye ndoo mbalimbali.

Kijana anaonekana akipanga nyanya nyingi zilizowekwa kwenye kreti katika eneo la kufanya biashara. Hili linaonyesha shughuli za kusambaza mazao ya kilimo kwa wateja au wafanya biashara. Nyanya hizi ni matunda muhimu kwa lishe na biashara na kazi ya kupanga inasaidia kuhakikisha usafi, urahisi wa kusafirisha kwa wakulima.

Hii ni noti elfu moja ya Kenya ya kitambo ikiwa mezani. Noti hiyo ina rangi ya kijani kibichi, na maandishi yanayoonyesha thamana ya pesa pamoja na picha ya jengo la KICC.

Duka hili lina bango lililoandikwa maziwa freshi, yanapatikana hapa. Ndani ya duka hii kuna madumu makubwa ya kuhifadhi maziwa, baadhi yakiwa kwenye friji ili yahifadhiwe baridi.

Hii ni huduma ya bima inayolinda mtu dhidi ya madhara yanayotokana na ajali binafsi kama vile majeraha, ulemavu wa kudumu au kifo. Bango hilo lilieleza mafao yanayotolewa na jinsi mtu anavyoweza kujikinga kwa malipo ya ada fulani.

Magari yenye thamani kubwa yameonekana yakipangwa kwa mpangilio maalum, kwenye eneo la maonyesho au wauzaji. Magari hayo yalikuwa ya kifahari baadhi yakiwa ya kisasa na mengine ya chapa marefu duniani.

Magari ya Mercedes Benz yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la maegesho. Magari haya ni ya rangi tofauti na yanang'aa kwa usafi na ubora. Baadhi ni magari mpya na wengine wanapita kuiangalia kwa makini.

Magari yanasafirishwa juu ya lori kubwa la mizigo. Magari hayo yamepangwa kwa ustadhi, mengine yakiwa mapya huku yakiwa yamefungwa kwa usalama ili yasianguke au kuharibika wakati wa safari.

Magari ya rangi mbalimbali yamesimama kwenye eneo la maegesho. Kuna gari nyeusi, meupe na rangi ya blue katika maegesho hayo. Yamepangwa kwa mistari na baadhi yanaonekana mpya, huku mengine yakiwa yamekaa kwa muda.

Kibanda kilichojaa matunda mbalimbali kama vile ndizi, maembe, machungwa, mapera, tikiti maji na mnanasi. Matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza, vikapu na masanduku ili kuvutia wateja. Muuza matunda ako apo akisubiri wateja.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, likiwa na soda nyingi za aina tofauti zimepagwa kwa safu. Pia kuna unga wa aina mbalimbali kama unga wa mahindi, ngano na mihogo uliopangwa kwa wingi kwenye rafu na sakafu. Duka linaonekana limejaa bidhaa na wateja pia.

Maboga yamepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni, yameekwa kwa safu safi, yakionekana kuwa na ukubwa na umbo tofauti, wauzaji walikuwa karibu kuyaanadi kwa wateja waliokuwa wakipita huku wengine wakiyachagua kwa makini kulingana na mahitaji yao.

Msichana anapanga bidhaa kwenye rafu za supermarket . Msichana huyo amevaa sare ya kazi na anaweka bidhaa kama vyakula, vinywaji, sabuni na bidhaa zingine za matumizi ya Kila siku kwa mpangilio vizuri na wa kuvutia. Anahakikisha bidhaa zimewekwa kwa usafi, kwa mpangilio wa bei na muundo wa kuishi muda wake wa matumizi.

Duka linaonekana likiuza huduma za M-pesa, soda na bidhaa mbalimbali. Mlangoni kuna bango la M-pesa linaloonyesha nambari za wakala, ndani ya duka , kuna friji lenye soda na vinywaji baridi vya aina tofauti. Rafu zimejaa bidhaa kama sukari, sabuni, mafuta ya kupikia na biskuti.

Mama ameonekana akitengeza vitu vya mila na desturi kama vile shanga, vikapu, vinyago na mikufu. Ameketi kwenye kivuli akishika vifaa vyake kazi kama uzi, korosho na shanga na rangi tofauti. Karibu naye kuna meza au mkeka uliojaa bidhaa zilizotengenezwa tayari kwa kuuzwa.

Manguo mengi yakiuzwa kwenye kibanda cha nguo. Nguo hizo zimepangwa kwenye wima wa wavu wa kuonyesha kwa wateja. Wateja wanapita huku wakichagua, wengine wakishika na kuangalia ubora wa mavazi hayo.

Kuna tairi nyingi mpya za magari, zinaonekana zikiwa zimesimamishwa kwa mpangilio mzuri. Tairi hizi zimepangwa kwa safu katika eneo la biashara, zikiwa safi na zenye ukubwa tofauti tofauti. Baadhi ya watu watafiika hapo kununua.

Duka la Sunny Forex Bureau likiwa limefunguliwa na lina bango kubwa lenye jina hilo. Ndani kuna dirisha la kuhudumia wateja wa jedwali linaloonyesha exchange rates za fedha mbalimbali kama Dola, Yuro na Paundi. Wateja wanaingia kubadilisha pesa huku wahudumu wakiwa tayari kuwatolea huduma kwa haraka.

Huduma rahisi na ya haraka ya kutuma na kupokea pesa, kuweka na kutoa fedha pamoja na kulipa huduma mbalimbali kama bili za maji, stima na manunuzi.

Magari ya kifahari yameegeshwa ndani ya chumba cha kuuza magari. Magari hayo ni mapya na yanang'aa, yakiwa tayari kwa wateja wenye uwezo wa kununua. Wahudumu wako duka hilo walionekana wakiwaelekeza wateja waliokuja kutazama na kuuliza bei

Duka hili limejaa vitu mbali mbali vya kuuza. Rafu zimepangwa bidhaa kama vyakula, vinywaji, sabuni, mafuta a kupika na bidhaa za matumizi ya kila siku. Baadhi ya bidhaa zimepangwa hadi juu na wateja wanaangalia kuchungulia sana.

Mkono mmoja umebeba maelfu mengi ya pesa taslimia, zilizopangwa kwa mafungu. Noti za thamani tofauti zimekunjwa au kupangwa vizuri mkononi. Pesa hizi ni safi na zinang'aa, zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha.

Cheti hicho kina jina la mliki, nambari ya pini, na tarehe ya usajili kutoka Mamlaka ya Mapato Kenya KRA . Hiki ni cheti muhimu kinachotumika katika shughuli mbalimbali za kiserikali na biashara kama vile kufungua akaunti ya benki, kufanya biashara rasmi, na kulipa kodi.

Magari mawili ya kifahari yameegeshwa. Magari hayo yana mwonekano wa kuvutia yakiwa na rangi angavu na miundo ya kisasa. Yameundwa kwa teknolojia ya hali juu baadhi yao yakiwa na vioo za giza na namba ya usajili wa binafsi.

Nyumba ya kuuza magari ya kifahari, inaonekana ikiwa na magari mbali mbali yanayopangwa kwa mstari. Magari hayo ni mpya, yamepangiliwa vizuri na kuang'aa kwa mwokoano na kuvutia. Kuta za jengo zinapambwa kabisa sana.

Magari mengi yameegeshwa kwa mpangilio katika eneo la maegesho. Magari haya ni ya aina ya rangi tofauti tofauti, baadhi yakiwa magari ya kibinafsi, mengine ya biashara au usafiri wa umma.

Watu wameonekana wakijipanga kusajili huduma ya KopaKopa kupitia simu zao za mkononi. Mchakato wa usajili unaanza kwa kupiga code maalum au kutumia programu ya simu. Baada ya hapo mtumiaji hujaza taarifa muhimu kama jina, nambari ya kubadilisha na nambari ya simu yake.

Rola limejaa nguo za vitenge, zilizopangwa kwa rangi na mtindo mbalimbali. Wauzaji walikuwa wakionyesha wateja waliokuja kuchagua vitambaa kwa matumizi tofauti, kama vile, sherehe au mavazi ya kila siku.

Bima la nyumba ya Kenya linaloelezea umuhimu wa kulinda makazi na mali dhidi ya hatari mbalimbali kama mtoto, wizi, mafuriko na majanga mengine. Bima hii huwapa wamiliki wa nyumba amani ya moyo kwa kujua kuwa mali zao ziko salama na watapata faida iwapo hasara litokee.

Tangazo la personal insurance cover lilikuwa limeandikwa ukutani na maneno ya wazi. Tangazo hilo linahamasisha watu, kujipatia bima binafsi, ili kujilinda dhidi ya ajali, magonjwa na majanga mengine.

Kwenye karakana kubwa, mafundi wanaonekana wakiendelea na kazi ya kutengeneza mabasi. Baadhi wanapaka rangi, wengine wanafunga viti, milango na vioo, huku wengine wakikamilisha mifumo ya umeme na injini, hii inaonyesha ustadi wa kazi za mikono na mchango wa sekta ya viwanda katika kukuza uchumi.

Gari aina ya pickup imesimamishwa pembezoni mwa barabara, bila mtu kuendesha. Gari hilo limesimama kimya, milango imefungwa na hakuna ishara ya shughuli inayoendelelea hapo.

Lori kubwa linaonekana likibeba magari kadhaa. Magari hayo yamepangwa kwa ustadi juu ya lori hilo maalum la kusafirisha magari. Baadhi ya magari yako juu na mengine chini. Yamefungwa vizuri kuhakikisha usalama wakati wa kusafirishwa.

Viungo vimepangwa vya chakula kwenye kibanda. Viungo hivi ni kama pilipili mbichi, tangawizi, kitunguu saumu, mdalasini, karafuu, bizari na viungu vingine vya kuongeze ladha na harufu nzuri kwenye chakula.

Kuna bango lenye ujumbe wa kuhamasisha bodaboda kuhusu bima. safeguard your boda with an affordable Third Party Cover . Ujumbe huu, unawahimiza waendeshaji wa bodaboda , kujipatia bima nafuu ya mtu wa tatu ili kujilinda dhidi ya majanga na hasara wanapohusika kwenye ajali.

Wamama wanauza ndizi, nyanya, mahindi ya kuchoma, kabeji, viazi na vitunguu. Wamama hawa wamepanga bidhaa zao kwa ndoo, vikapu na meza ndogo pembeni mwa barabara au sokoni. Baadhi yao wanaita wateja kwa sauti za kuvutia huku wengine wakihudumia walio kwisha nunua.

Matatu inakimbia kwa kasi, huku mlango wa abiria ukiwa umefunguliwa, hali hii ni hatari kwa usalama wa abiria na watumiaji wengine wa barabara, hakuna kondakta aliyedhibiti mlango huo na baadhi ya abiria walionekana kushikilia kwa nguvu, kujizuia kuanguka.

Leo asubuhi, lori kubwa limeonekana likisafirisha magari madogo yaliyopakiwa juu yake. Lori hilo lilikuwa likielekea upande wa magharibi kupitia barabara kuu. Magari hayo madogo yalikuwa yamefungwa vizuri kuhakikisha usalama wa usafirishaji.

Aina zote za matunda yamepangwa kuuzwa katika soko, kuna matunda kama ndizi, maembe, mapera, tikiti maji, machungwa, tufaha, zabibu, nazi na embe, yamepangwa kwenye meza na masanduku na vikapu kwa mpangilio wa kuvutia sana.

Duka la M-Pesa, ambalo pia linauza vitu mbalimbali kama soda, pipi, sabuni na bidhaa za kila siku. Sehemu moja ya duka imeekwa kwa huduma za kutumia, kutuma na kutoa pesa kwa njia ya M-Pesa, huku upande mwingine ukiwa na bidhaa za matumizi ya nyumbani.

Pesa nyingi za elfu moja za Kenya zikiwa mkononi mwa mtu. Noti hizo zimerundikwa au zimefungwa kwa mafungu na mtu huyo anaonekana amezihesabu au kuzishikilia kwa uangalifu zaidi.

Sarafu nyingi za shilingi kumi na ishirini, zimeonekana zikiwa zimepangwa kwenye kikapu au kuwekwa kwenye meza, eneo la biashara au huduma. Sarafu hizo zilikuwa mpya na zina zingine katika kubadilisha pesa zingine.

Mikono miwili imewekwa mezani, mtu huyu anapewa funguo ya gari ndogo na mezani pia kuna kalamu pamoja na kitabu cha kuandikia. Mtu anayetoa funguo anaonekana ni mhudumu au muuzaji wa magari, naye anamwonyesha mkono jinsi ya kutumia au kudhibitisha funguo hiyo.

Vibanda vimepangwa vikiwa na bidhaa mbali mbali, kama vile shanga za rangi tofauti, vinyago vya miti, vikapu vilivyofumwa kwa mikono na mavazi ya asili kama vitenge na leso. Kuwa pia vifaa vya mapambo ya jadi na ana za muziki kama ngoma na firimbi.

Duka limeandikwa m-pesa kwenye bango la mbele. Duka hilo lina nembo rasmi ya m-pesa na lina huduma za kutuma na kutoa pesa kwa njia ya simu. Ndani ya duka kuna mhudumu anayehudumia wateja wanaofika kufanya miamala kama kuweka pesa, kutoa pesa, kununua muda na maongezi.

Watu wanapata huduma katika kituo cha M-Pesa, baadhi wanasimama kwenye laini wakisubiri zamu yao huku wengine wakihudumiwa. Mhudumu wa M-Pesa, anawasaidia wateja kutumia, kutuma au kutoa pesa, kununua airtime na kuhifadhi malipo mbalimbali.

Mama anaonekana akiuza samaki katika eneo la soko. Ameweka samaki zake kwenye meza wakiwa na mpangilio vizuri. Baadhi ya samaki ni wakavu na wengine wanachomwa tayari kwa wateja kununua.

Viatu vingi vimepangwa kwa mpangilio mzuri kando ya barabara. Mtu mmoja anaonekana akipita karibu na viatu hivyo, akivitazama kwa makini, kana kwamba anavichunguza kabla ya kununua.

Gari mpya aina ya mercedez benz AMG yenye rangi nyeusi limeonekana ndani ya chumba rasmi cha kuuza magari. Gari hilo liliangaza kwa muonekano wa kifahari, muundo wa kisasa na nembo ya AMG inayoashiria ubora wa nguvu na kasi.

Viatu vingi vimepangwa chini, kwa mpangilio mzuri katika eneo la biashara. Hii ni sehemu ya soko, ambapo wafanyabiashara wanaonyesha bidhaa zao ili kuwavutia wateja. Mpangilio huu husaidia wateja kuona aina mbalimbali za viatu kwa urahisi na kufanya biashara kwa kununua.

Mavazi ya kimila na kidesturi yanauzwa sokoni. Mavazi haya yana jumuisha shuka, mikufu, vikao na virembo vya kichwani vilivyotengenezwa kwa rangi na mapambo ya kipeke. Wauzaji wanapendea kwa mapangilio mazuri kuvutia wanunuzi.

Duka hili lina huduma ya M-Pesa na lina bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Nje ya duka, kuna bango lenye nembo ya M-Pesa linaloonyesha huduma ya kutuma na kutoa pesa. Ndani ya duka, kuna bidhaa kama sukari, unga, sabuni, mafuta ya kupika, vinywaji baridi na vitu vya nyumbani.

Bales mingi za mitumba zimepangwa mahali pamoja, hali hii huashiria biashara ya nguo za mitumba ikiendelea au maandalizi ya kuuza kwa wateja. Taarifa hii ni muhimu kwa kufuatilia shughuli za barabara, usalama wa bidhaa na kuhakikisha biashara inazingatiwa sheria na kununua za soko.

Noti ya pesa ya Kenya ya dhamani ya mia tano, ikiwa mpya na safi. Noti hii ina rangi ya buluu inayochangamkia ya kijani kidogo na imeandikwa Banki Kuu ya Kenya pamoja na namba ya mfulizo .

Magari kadhaa yamepackiwa nje kwa mpangilio mzuri. Baadhi ya magari yanaonekana mpya huku mengine yakiwa yamesimama kwa muda mrefu. Eneo hili lina nafasi ya kutosha kwa magari zaidi kupackiwa na mazingira yanaonekana kwa usalama na utulivu.

Magari mengi yameonekana yakiwa yamepangwa kama mpangilio mzuri kwenye uwanja mkubwa. Kando ya magari hayo, kulikuwa na tenti kubwa iliyosanya watu wengi walio kuwa wameketi na wengine wamesimama. Eneo hilo lilionaonekana kuwa na elfa maalum kama mnada wa magari, maonyesho, au sherehe rasmi.

Miguu minne ya gari inaoshwa kwa mashine ya pressure yenye nguvu. Maji yanatoka kwa kasi, yakisafisha matope na vumbi kwenye matairi na sehemu za chini za gari.

Hii ni gari ya aina ya Subaru Forester likiwa limeegeshwa. Gari hili lina mwonekano wa SUV likiwa na mwili imara, matairi makubwa na rangi sambamba. Subaru Forester inajulikana kwa uwezo wake wa kuenda kwenye barabara mbovu na milima kutokana na teknolojia yake ya all wheel drive .

Magari mengi yanaonekana yakiwa yamepangwa katika eneo maalum la kuuza magari. Magari hayo ni ya aina na rangi mbalimbali, baadhi yakiwa mpya huku mengine yametumika lakini bado yako katika hali nzuri.

Gari aina ya Pick-up imesimamishwa katikati ya uwanja. Gari hilo linaonekana kubeba mzigo au vifaa maalum, huku watu wachache wakiwa karibu nalo wakizungumziwa.

Wateja wakitumia baiskeli na pikipiki wameingia dukani kutafuta huduma na bidhaa. Hii inaonyesha umuhimu wa usafiri wa haraka na rahisi katika kufikia maeneo ya biashara hasa vijijini na mji midogo. Ni dalili ya biashara zinazokuwa na watu wakijihidi kupata mahitaji yao ya kila siku.

Watu wengi wamejaa sokoni wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna wauzaji wa matunda, mboga, nafaka na nguo. Kila upande kuna sauti ya wauzaji wakitangaza bidhaa zao na wateja wakijadiliana bei.

Matatu linaonekana likisafiri barabarani, likiwa limepambwa kwa rangi na maandishi ya kuvutia. Dereva anaendesha kwa kasi ya wastani huku abiria wakiwa wameketi ndani. Pembeni kuna magari mengine na waendeshaji pikipiki wakipita.

Hii ni mfumo wa malipo wa kidijitali unayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kwa njia ya simu, kama M-Pesa na Airtel Money. Wahudumu wanaonekana wakichukua taarifa za wafanyabiashara kama majina, nambari za simu na maelezo ya biashara zao.

Vitunguu, nyanya na viazi zimepangwa vizuri kwenye kibanda cha kuuza mboga, kila aina ya mboga imewekwa sehemu yake kwa mpangilio mzuri, unaowavutia wateja, mazingira ya kibanda ni safi na hizo vitu zinaonekana bado kuwa freshi .

Hii ni jengo ya kuuza vifaa vya mila na desturi. Ndani ya nyumba hii kuna bidhaa kama shanga za rangi mbalimbali, vinyago, mikufu, mavazi ya kitamaduni, viti vya miti na vifaa vya ngoma au muziki wa asili.

Gari ndogo jeupe limeonekana likisafiri kwa utulivu barabarani. Muonekano wake safi na wa kisasa una ashiria matumizi ya usafiri binafsi kwa shughuli za kila siku kama kuenda kazini, shuleni au safarini za familia. Pia, inaonyesha maendeleo ya sekta ya usafiri.

Chombo cha kielektroniki kinachoonyesha kubadilisha fedha mbalimbali. Kwenye skrini yake, kuna orodha ya sarufi kama dollar ,euro na pound pamoja na viwango vya ubadilishaji dhidi ya shilingi ya Kenya.

Gari hili, lina paa linalofunguka juu, likiwa wazi na dereva pamoja na abiria wakifurahia upepo wa asili. Watu walikuwa kando kando ya barabara waliona kwa mshangao na kuwavutia, na mwonekano wake wa kipekee.

Noti ya elfu moja ya Kenya imeonekana ikiwa mpya na safi. Noti hiyo ina rangi ya kahawia na maandishi ya thamani yake yakiwa wazi. Pia, kuna picha ya majengo ya serikali na alama za usalama zinazozuia kughushi. Noti hiyo pia husaidia sana kwa biashara.

Mama mjamzito akiwa amesimama karibu na bango lenye maandishi quality hospital cover , bango hilo linaonyesha kuwa hospitali hiyo inatoa huduma bora kwa akina mama wajawazito na wagonjwa wengine.

Mkono umeshika simu ya mkono na kwenye skrini kuna apps mbali mbali zilizoonekana wazi. Baadhi ya apps hizo ni za mitandao ya kijamii, ujumbe, benki na picha. Skrini inaangazia vizuri na icons zimepangwa kwa mpangilio unaorahisisha matumizi ya simu hiyo.

Magari ya kifahari ya Mitsubishi, yakiegeshwa kwenye mpangilio katika eneo la maegesho. Magari haya yana mwonekano wa kuvutia, yenye rangi mbalimbali na miundo ya kuvutia kama SUV, Pajero na Outlander.

Hizi ni lapa za wanadada zimeonekana zikiuzwa sokoni. Lapa hizi zimepangwa vizuri kwenye kamba na zingine zimeekwa chini. Zinapatikana na rangi na miundo mbalimbali inayovutia wanunuzi, wateja hasa wanawake wanao kwenye harakati za kununua.

Mashini ya kuhesabu pesa imewekwa juu ya meza, ikiwa inafanya kazi kwa kasi, noti zimepangwa kwenye mashini hiyo na kuangalia moja baada ya nyingine kwa mpangilio.

Machungwa na vitunguu vinaonekana vikiuzwa sokoni na wafanyabiashara waliopanga bidhaa hizo kwa mpangilio mzuri. Machungwa yalikuwa yamepangwa kwenye vikapu na meza yakionekana yenye rangi angavu na kuvutia wateja.

Maelfu mengi ya pesa yamewekwa chini yakiwa yamepangwa kwa mafungu makubwa ya noti. Pesa hizi zimesambaa kwenye sakafu kwa mpangilio wa safu au zimewekwa kwenye virushwa vya plastiki au karatasi.

Kumefanyika zoezi la kunasa alama za vidole kwa mtu aliyefika kituoni kupata huduma rasmi. Alama hizi zimechukuliwa kwa kifaa maalum cha kielektroniki ili kuifadhi taarifa kwa ajili ya utambulishaji wa kipekee.

Gari mpya aina ya Porche limeonekana likiwa ndani ya chumba rasmi cha kuuzia magari. Gari hilo liliangaza kwa rangi angavu na muundo wa kisasa unaovutia. Lilikuwa limewekwa kwenye jukwaa maalum huku pembeni kukiwa na maelezo kuhusu sifa zake na bei yake.